Mlango wa duka la duka la watoto. Duka hili linauza bidhaa za watoto na vifaa vya malezi ya watoto. Mbele ya duka kuna vifaa vya usalama vya kuzuia wizi. Ndani ya duka nguo na bidhaa zingine za watoto zinaonekana zikionyeshwa.

Rundo refu la nguo zilizokunjwa vizuri zikiwa zimepangwa kwenye rafu au sehemu ya kuonyeshea bidhaa ndani ya duka au soko. Nguo hizi zina rangi mbalimbali, zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa.

Magari ya kila aina yamewekwa kwa uwanja ,magari haya ni ya rangi tofauti kuna nyeupe ,nyekundu ,nyeusi na samawati uwanja huu ni msafi na umezingirwa na mabati ,kwa umbali kuna mtu anayetembea.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na gari, wengine wamesimama na mwingine ameketi chini karibu na gari. Gari na watu wako nje kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu kwa nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya nje.

Mapambo ya wanawake ya kupendeza zimetundikwa, kuna herini pamoja na shangaa, kuna vibanda vingi. Mwanaume aliyevaa suruali nyeusi pamoja na fulana ya samawati anatembea akiwa amebeba bidhaa mkononi.

Soko la wazi la matunda na mboga kuna meza na masanduku yaliyojaa bidhaa mbalimbali kama vile viazi ,mahind,i karoti ,nyanya na mboga nyingine za kijani pia kuna migomba iliyoning'inia juu ikiwa na ndizi zilizokomaa ,mtu mmoja anaonekana akitembea upande wa kulia wa picha.

Soko la jiji jijini Nairobi. Ni soko lenye shughuli nyingi lilipo katikati ya jiji. Vibanda vingi vinavyouza bidhaa tofauti ikiwemo maua, matunda, na mboga. Soko linaonekana kuwa na muundo wa ghorofa. Huku kuna vibanda vikiwa vimepangwa chini na juu. Na watu wakitembea katika njia.

Kuna mchuuzi ameketi kati ya bidhaa mbalimbali kama vile shanga na labda bidhaa za ngozi au ufinyanzi. Soko hili linajulikana kwa kuuza bidhaa za kitamaduni za Kiafrika na ufundi wa mkono.

Sehemu hii inauzwa mapambo ya wanawake kama vile shanga na herini. Vitu hivi ni vya rangi ya kupendeza na kuvutia macho. Kuna mama anayepita na baba ambaye amesimama karibu na mkokoteni.

Mkusanyiko wa mboga na mimea ya viungo kuna rundo kubwa la radishi nyekundu zilizo na majani yake na kijani kibichi, majani mengi ya kijani kibichi yanaonekana ikiwezekana ni spinachi kuna mimea mirefu yenye majani membamba inayofanana na rosemari au mimea mimgine ya viungo.

Nyumba za kisasa za kifahari katika jamii iliyofungwa, nyumba hizi zinaonekana kua za vyumba vinne vikiwa na miundo maridadi na nafasi za kutosha za maegesho zikipendekeza mazingira ya utulivu na kupendeza kuishi.

Jengo lenye ghorofa kadhaa lipo chini ya anga ya samawati ghorofa ya jengo hilo limepakwa rangi ya manjano huku ghorofa za chini zikiwa na rangi ya kijivu kuna madirisha mengi ya kwenye ghorofa zote chini ya jengo eneo wazi linaloonekana kuwa ardhi tupu au eneo la ujenzi.

Jengo refu la ghorofa nyingi chini na anga la samawati lenye mawingu meupe. Jua linaonekana likichomoza nyuma ya jengo likitengeneza mwanga mkali. Chini ya jengo kuna biashara mbalimbali.

Ghorofa ambayo hijakamilika kujengwa imezingirwa na mabati. Nje kuna mawe pamoja na kokoto pia kuna mchanga wa kutumia kujenga. Uwanja una nyasi sehemu nyingine na kwingine hakuna nyasi.

Jengo lenye gorofa kadhaa likiwa na kuta nyeupe. Gorofa za juu zinaonekana ziiwa na madirisha madogo na paa la rangi nyeusi. Sehemu ya jengo la jirani ambalo lina rangi ya kijani.

Kuna nyumba ambazo ni za kukodishwa hapa. Naona kibao ambacho kimeandikwa kuna nyumba ambazo ziko mahali hapa ambazo ni za vyumba viwili na mtu anaeza enda akaishi hapo.

Kuna nyumba ya mawe ambayo watu wanaishi. Naona mabati imegongelewa karibu na hizi nyumba. Pia kuna miti na kuna nyasi ambazo zimekauka kauka.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa inaonekana kama foleni ya bidhaa zilizopangwa kwenye rafu, ikiwemo sabuni za maji na bidhaa za usafi wa kike. Pia kuna troli la ununuzi lililo karibu.

sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ambayo zina Friji za bidhaa zilizokandishwa. Rafu zenye vinyaji mbalimbali kama soda na stendi zenye bidhaa zinazouzwa kwa punguzo kwa kila bidhaa kuna bei chini yake.

Sehemu hii ya duka kubwa ni la sabuni. Kwa kila rafu kuna sabuni ya kila aina ya kuoga. Kuna mwanadada moja anasukuma kifaa cha kubebea vitu. Kwa umbali kuna watu ambao wanatembea wakinunua bidhaa.

Mandhari yako mbele ya duka kubwa la Quickmart. Taa zinawaka ndani ya duka. Kuna mlango ambao u wazi. Juu ya duka kuna maduka mengine kama vile ya kuuza viatu na shule ya kufunza watu kuendesha gari.

Duka hili linauza vitu vya aina mbali mbali. Kuna begi kubwa za aina tofauti tofauti kwa rafu ya juu. Vikombe vya medali, wanyama ambao wamechongwa kwa kutumia mbao, taa ya umeme imewashwa ili bidhaa hizi zionekana kwa wanunuzi.

Ndani ya duka kubwa au ghala la rejareja likiwa na taa nyingi za juu na dari iliyowazi yenye miundo ya chuma, kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na stendi ikiwemo nguo na pia miti ya krismasi au mapambo mengine ya kijani kibichi.

Ndani ya duka au maduka makubwa hasa sehemu ya njia iliyojaa rafu ndefu zilizojaa bidhaa za matumizi ya kila siku, kwa kila bidhaa kuna bei ambayo imebandikwa chini yake, taa zimewekwa kwenye dari zikimulika.

Sehemu ya duka kubwa imepangwa unga. Kuna pande ambayo imepangwa unga wa ngano na upande mwingine una unga ya ugali ambayo imetoka kwenye kampuni tofauti tofauti. Kila bidhaa ina bei chini yake. Katika sehemu hii imepakwa rangi nyeusi.

Sehemu hii ya duka kubwa ni ya vinywaji. Kuna vinywaji tofauti tofauti na vya kutoka katika kampuni tofauti tofauti. Kwa umbali kuna mwanadada ambaye amevaa barakoa. Kuna mikate ambayo imepangwa kwenye rafu.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali, mtu anaonekana akiskuma troli la mnunuzi katikati ya njia akifanya manunuzi, kwa kila bidhaa kuna bei ambayo imewekwa chini yake.

Sehemu hii ya duka kubwa imepangwa bidhaa mbalimbali kwenye rafu , rafu zimepangwa kwa mpangilio nzuri, rafu zimebandikwa lebo chini ya bidhaa. Sakafu ya sehemu ni nyeupe. Kwa umbali kuna mwanamume mmoja amesimama.